Bango ndogo la kielelezi lililobadikwa kwenye nguzo. Bango ilo lina rangi ya kijani kibichi, kuna mshale mkubwa unaoelekea kushoto, unaoonyesha muelekeo wakufuata kufika kwa ofisi. Nguzo hio inaonekana kuwa katika eneo la nje.

Eneo la nje, lenye nyasi fupi na safi. Kuna jengo lenye paa jekundu na nguzo na jengo jingine linaonekana kwa mbali. Katikati ya eneo, kuna bendera iliyonyooka na kuna miti mkubwa nyuma yake.

Mwanamke, mwanariadha mwenye ulemavu, ameketi kwenye kiti cha magurudumu na anajiandaa kurusha mkuki, amevalia shati jekundu na miwani na anaonekana akilenga kurusha mkuki huo, nyuma yake kuna mwanaume mwingine amepiga magoti labda akimsaidia.

Wachezaji wa timu ya mpira wa miguu wakiwa mazoezini uwanjani, wachezaji hawa wamevalia jezi nyekundu na kaptura za kijani zenye maandishi Kenya, wanaonekana wakiwa wanacheza mpira wa miguu huku wakitumia magogo maalum kwa sababu ya ulemavu wao.

Jalada cha kitabu cha kiswahili darasa la pili kichwa cha kitabu kinaitwa nyota ya kiswahili na chini yake kimeandikwa kitabu cha wanafunzi gredi ya pili jalada linaonyesha wavulana wawili wakiwa wamepanda farasi wakiwa wanashindana .

Ubao mweupe uliowekwa darasani, juu ya ubao kuna kalenda ndogo inayoonyesha mwezi wa Aprili na Mei kwenye ubao imeandikwa vitu kadhaa ,swali hili linaonekana kuwa la somo la dhini.

Mwanamke akiwa amevalia fulana nyekundu yenye maandishi Kenya ameketi ndani ya mtumbwi mweupe, nyuma yake kuna kiti cha magurudumu cha samawati kinachoonekana kimejaa maji nusu kuashiria kuwa ana ulemavu.

Mwanamke akiwa ameketi kwenye benchi la mazoezi ya kuinua vyuma, anavaa fulana nyeupe, suruali nyeusi yenye mistari ya kijani na nyekundu na ameweka kidole gumba juu kama ishara ya kufanya vizuri.

Ratiba ya masomo ya shule ya Thika Road Christian Junior School. Ratiba hii imeandikwa kwenye ubao mweupe. Ratiba inaonyesha masomo na nyakati zake kuanzia jumatatu hadi ijumaa. Pia inaonyesha masomo mbalimbali yanayofunzwa shuleni.

Ukurasa wa kitabu cha mazoezi ya hesabu kwa watoto. Ukurasa una masomo mawili. Masomo hayo yana mazoezi ya kujumlisha na kutoa, pamoja na picha za mdudu anayeporota na namba na mamba. Mazoezi mengi yanaonekana yamerekebishwa na kuwekwa alama za vema.

Waendesha baiskeli wawili wakiwa wamevalia mavazi maalum ya timu ya Kenya. Wote wawili wamevaa kofia nyekundu za baiskeli na fulana na kaptura zenye rangi ya bendera ya Kenya. Wanapiga ghasia kwa bidii wakitumia baiskeli maalum iliyo na viti viwili.

Mlango wa mbao wenye muundo wa paneli na paneli hizo zimetengenezwa kwa vipande vya mbao vilivyochongwa kwa njia ya mraba. Kwenye sehemu ya juu ya mlango kuna kibandiko jeupe. Pia kuna kishikio cha mlango na funguo kilicho upande wa kushoto.

Eneo la nje lenye mimea na miundo mbinu kidogo. Katika sehemu ya mbele, kuna mlingoti mrefu wa bendera uliojengwa juu ya ardhi. Nyuma ya mlingoti, kuna tanki kubwa nyeusi la kuhifadhi maji. Kando ya tanki, kuna mlango dogo.

Bango la elimu linalohusu umuhimu wa maji. Kichwa kikuu cha bango kinamaanisha maji ni uhai. Bango linaeleza vienzo vya maji, matumizi yake na changamoto zinazohusiana na maji. Pia pango linaeleza mbinu za kuhifadhi maji kwa faida ya vizazi vijavyo.

Bango la shuleni lenye Sheria na maadili muhimu ya Kufuata. Sheria hizo zimeandikwa kwa herufi kubwa na za rangi tofauti. Bango hilo limebandikwa kwenye ukuta wa mawe na linaonekana kuwalenga wanafunzi na walimu Ili kuimarisha maadili shuleni.

Mlangio wa mbao wenye bango la onyo ,bango hilo linamaandishi mawili likiwa na onyo kuu hakuna kutoka kwa wanafunzi ,chini yake kuna bango ndogo lenye maandishi hakuna kutoka, inaelekeza kwamba mlango huu ni kwa matumizi maalum na hauruhusu wanafunzi kuhutumia kwa njia ya kutokea.

Mwanamke mwanariadha anayeitwa Asiya Sururu kutokana na jina lililoandikwa chini ya picha. Anatabasamu na kuinua vidole viwili ishara ya ushindi au amani. Yuko ndani ya mtumbwi mwekundu na mweupe. Akiwa ameshika kasi kwenye mto Oise.

Mwanamke, mwanaridha akiwa katika kiti cha magurudumu maalum cha mbio. Amevalia fulana nyeusi iliyoandikwa Kenya mbele yake, ikiashiria kwamba anawakilisha nchi ya Kenya. Anasukuma magurudumu kwa kasi kwenye uwanja wa mbio, na kwa nyuma unaeza kuona viti vya mashabiki kwenye uwanja huo.

Kundi la wanamichezo wa Kenya walio na ulemavu na wasio na ulemavu wakiwa katika gwaride. Wanawake wawili wanaonekana wameketi kwenye viti vya magurudumu huku mmoja akiwa na mavazi ya kitamaduni.

Madawati mawili ya shule ya zamani. Madawati hayo, yamevaliwa na muda na rangi ya juu, imechipuka katika baadhi ya sehemu. Kila dawati lina kiti chake na moja wao amewekwa juu ya mwingine.

Ubao mweupe, ulioandikwa taarifa mbali mbali. Maandishi hayo yanahusu maandalizi ya shindanola kuogelea katika bawa ya USIU. Ubao unaorodhesha tarehe ya tukio, ratiba ya matukio ya kuogelea, na shughuli za ziada.

Darasa la kompyuta amabalo lina meza nyingi na viti, kompyuta kadhaa zimewekwa kwenye meza kando ya ukuta na bodi nyeupe ipo ukutani kila kitu kina meza ndogo ya kuandikia hii inaonekana ni maandalizi ya wanafunzi labda wakisubiri kuanza somo la kompyuta au somo lolote darasani.

Jengo lenye paa la vigae vyekundu na kuta za mawe. Mbele ya jengo hilo kuna nyasi iliyotunzwa vizuri yenye nyasi fupi na safi . Njia mbili za maua au vijaka zimepangwa kwa umaridadi zikisababisha lango dogo.

Mlango ambao uliopakwa rangi Nyekundu. Juu ya mlango kuna ishara ndogo. Katikati ya mlango kuna tangazo kubwa lilioandikwa kwa herufi kubwa, Tr. Agnes Welcome . Hii inaashiria mwalimu wa darasa la kwanza, anayeitwa agnes, anakaribishwa au anapewa ujumbe wa kumkaribisha.

Ubao mweupe, uliotumiwa kufundisha. Kuna mtwana mrefu wa rangi ya chungwa uliowekwa katikati ya ubao. Ubao una maandishi ya Kiswahili, ikionyesha herufi ndogo za alfabeti.

Uwanja wa michezo kwa ajili ya watoto. Katika uwanja huu, kuna bembea yenye rangi nyekundu na nyeupe na pia mtelezo wa watoto. Nyuma ya uwanja huu, kuna uzio uliotengenezwa kwa matairi ya magari. Kando yake kuna jengo kubwa linaloonekana kuwa katika hatua za ujenzi.

Kompyuta ya mezani iliyo na skrini, kibodi na kipanya. Kwenye skrini ya kompyuta kuna kitambulisho kidogo, vipokea sauti vya masikioni vimetundikwa kwenye kona ya skrini. Kipanya imewekwa kwenye pedi ya panya yenye picha ya ukutani ya twiga kuashiria kuwa labda ni computer ya wanafunzi au ya watoto.

Mlango wa mbao wenye alama mbili zilizobandikwa juu yake , alama hizi zinaashiria kuwa mlango huu unaelekea kwenye maabara ya kemia na biologia, chini ya mlango kuna mabanngo mengine madogo ambayo yamebandikwa.

Uwanja wa michezo wa watoto ukiwa umejengwa katika eneo la wazi lenye udongo na nyasi chache, kuna bembea mbili zilizotengenezwa kwa chuma cheupe na nyekundu zikiwa na viti za kukaa.

Jengo la shule lililokuwa na mabango yenye maandishi yanayoonyesha masomo kila darasa lina dirisha lenye mabango ya elimu majengo ya shule yamejengwa kwa matofali na yameezekwa kwa mabati kuna mimea mengi mbele ya jengo ya shule.

Darasa tupu lenye viti na meza za mbao. Meza zimepangwa kwa safu na baadhi ya vitu vimetupwa nyuma. Juu ya moja ya meza, kuna kitabu kilichofunguliwa. Darasa linaonekana kuwa katika shule na kuna mabango yenye picha na maandishi yaliyobandikwa ukutani.